Sehemu ya nje ya tawi la benki yenye mashine ya "ATM" inayotoa huduma za kutoa pesa muda wote. Pikipiki kadhaa zimepaki mbele ya "ATM" ikiwemo moja yenye boksi la usafirishaji na nyingine ikiwa imewekwa kofia ya njano; zikionyesha muingiliano wa huduma za kifedha na shughuli za usafirishaji. Mandhari hii inaakisi upatikanaji wa huduma za kifedha kwa urahisi.

Jengo la benki ambapo magari mawili, nyekundu na jeupe yemeegeshwa mbele ya jengo hilo, barabara ikiwa ya udongo katika hatua ya ujenzi na koni ya trafiki ikionekana kwa tahadhari. Mandhari hii inaakisi mazingira ya benki inayotoa huduma za kifedha katika eneo la mijini inayoendelea.

Tukio la kifedha katika benki au kaunta ya malipo ambapo mtu mmoja aliyevaa mavazi yenye rangi nyekundu na nyeusi anatoa noti za dola za marekani kupitia dirisha la kioo kwa mtu mwingine anayepokea, mandhari hii inaakisi mazingira salama rasmi ya benki yanayowezesha miamala ya pesa taslimu kwa uangalifu.

Jengo la burudani lenye bango kubwa linalotangaza huduma za chakula, baa mziki, michezo na burudani za kuingiliana pamoja na "DJ" bora wa mjini, tangazo la bia linaongeza mvuto wa kibiashara huku muundo wa jengo wenye ukuta wa matofali na reli za mbao ukionyesha mandhari ya kisasa.

Baa ya mandhari ya kuvutia ambapo mhudumu aliyevalia shati jeupe amesimama kwa tabasamu, nyuma ya kaunta ambayo imepambwa kwa vinywaji mbalimbali huku taa za kupendeza zikining'ia juu ya rafu na sehemu ya kuhifadhi divai ikiwa katikati ya ukuta, juu ya kaunta kuna glasi mbili za vinywaji zilizopambwa kwa matunda na kikapu cha nazi.

Muhudumu wa baa akiwa nyuma ya akaunta yenye chupa nyingi za pombe zilizopangwa kwenye rafu akitabasamu huku akishika kinywaji hali inayoashiria mazingira ya kirafiki, huduma ya ukarimu, na madhari ya kuvutia inayochangia uzoefu mzuri wa mteja katika sekta ya burudani na mapokezi.

Karakana ya kisasa ya huduma za magari, ambapo gari nyekundu limeinuliwa kwa mashine, kwa ajili ya kutengenezwa chini. Karakana ina vifaa vya kisasa kama mashine nyingi za kuinua magari, taa za dari zenye mwangaza mzuri, na mpangilio safi wa zana na magari mengine yaliyopaki nyuma yakionyesha mazingira ya kitaalamu yanayowakilisha wauzaji wa kitaalama au watoa huduma wanaojali ubora wa magari.

Mteja akiwa ndani ya jengo la uuzaji wa magari, pembeni ya gari jeupe lenye nembo ya kampuni kwa mbele; huku mazingira ya ndani yenye sakafu ya vigae na uwepo wa magari mengine yakionyesha mandhari rasmi ya maonyesho ya magari, hali inayoakisi huduma ya kisasa ya uuzaji wa magari.

Gari jeupe lililopakiwa juu ya ardhi ya udongo wakati wa machweo ya jua likiwa pembeni ya magari mengine na miti, hali inayodokeza mazingira ya nje eneo la uuzaji wa magari mwangaza wa jioni unaleta mvuto wa utulivu na uzuri wa asili huku mandhari hii ikiwakilisha maonyesho ya magari katika mazingira wazi yanayowawezesha wateja kukagua na kununua.

Mandhari ya ndani ya wakala wa magari ambapo magari mawili meusi yamepangwa kwenye ukumbi wa maonyesho, moja likiwa limefunguliwa sehemu ya injini na kompyuta mpakato ikiwa karibu kwa uchunguzi wa kiufundi mandhari ya nyuma inaonyesha bango na mlango wa vioo wenye nembo ya kampuni hali inayodhihirisha mazingira ya kitaalam ya uwezaji wa magari.

Gari la kifahari likiwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari ambapo lina nembo kwa mbele likisistiza utambulisho wa chapa na mazingira ya kisasa ya uuzaji wa magari. Hali inayodhihirisha ubora wa bidhaa na huduma za kitaalamu zinazolenga kuvutia wateja.

Mandhari ya ndani ya jengo la uuzaji wa magari ambapo maroli meupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya sakafu iliyong'arishwa huku meza ya glasi iliyo na chupa ya maji, gazeti la michezo na nyaraka ikionekana mbele, miguu ya mtu aliyevaa suruali ikidokeza uwepo wa mteja, mazingira haya yanaakisi biashara ya kisasa ya magari yenye huduma za kitaalamu.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa yenye chapa ya "maziwa ATM " iliyopambwa kwa picha za maziwa yanayomwagika, ng'ombe na maandishi yanayosisitiza ubora na usafi wa bidhaa; mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kawaida, anaonekana akisimama kwa furaha pembeni ya mashine hiyo hali inayodhihirisha urahisi wa upatikanaji wa maziwa safi, kupitia teknolojia katika mazingira ya duka.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa yenye rangi ya samawati na nyeupe, sehemu ya kidigitali ya kuingiza taarifa na endeo la kuchukua maziwa, sehemu ya chini ina picha ya mtoto anayekunywa maziwa na maandishi "maziwa ATM", pamoja na bango linaloonyesha bei nafuu.

Mashine ya utoaji wa maziwa, maziwa ATM, iliyowekwa ndani ya jengo, ikiwa na picha ya mandhari ya kijani yenye ng'ombe pamoja na kifaa cha kuingiza maelezo na taarifa za mawasiliano juu ya mashine. Hali inayodhihirisha duka la kisasa la bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia ya kisasa, kwa usambazaji wa maziwa safi kwa njia salama.

Mlango wa duka la bidhaa za maziwa lenye kuta za samawati na geti la chuma huku mabango yakitangaza bidhaa kama maziwa safi. Maziwa mala na mayai yakionyesha picha za bidhaa husika. Madhari hii inaakisi biashra ya maziwa inayotoa lishe bora kwa jamii katika mazingira ya mtaa.

Kibanda cha kisasa kilichoandikwa "Maziwa ATM”, chenye milango na madirisha ya vioo na kuta za ndani, zenye vigae vinavyoashiria usafi. Maandishi yanasisitiza upatikanaji wa maziwa safi kila siku, hali inayoendeshwa na duka la bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia ya kisasa ya “ATM”.

Mashine ya maziwa "ATM" yenye chapa na iliyopambwa kwa picha ya mtoto, anayekunywa maziwa na ng'ombe. Mashine hii imeundwa kutoa maziwa yaliopashwa moto kwa urahisi, ikiwasilisha teknolojia ya kisasa katika maduka maziwa kwaajili huduma salama.

Sehemi ya ndani ya duka yenye mashine za kisasa za kuuza maziwa na kachumbari, ikiwemo maziwa ya "ATM" yenye chapa inayotoa maziwa safi na kachumbari ya "ATM" yenye ujumbe wa kuvutia. Pembeni kuna friji mbili zilizojaa vinywaji kama soda na juisi. Mandhari hii inaakisi maduka ya bidhaa za maziwa yanayojumuisha teknolojia ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa huduma bora, salama na urahisi kwa wateja.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa yenye chapa ya maziwa “ATM” ikiwa na michoro ya ng'ombe na maziwa yanayomiminwa pamoja na sehemu ya kidijitali ya kuchotea, mandhari ya picha inaonyesha kuwa mashine hii inaweza kuwa katika maeneo ya kibiashara kwa njia safi ya haraka na rafiki kwa wateja.

Mashine ya maziwa ATM iliyowekwa ndani ya kibanda kidogo ikiwa na mapambo ya picha ya ng'ombe, glasi ya maziwa pamoja na mchirizi wa maziwa unaosisitiza usafi na ubora mashine hiyo ina maneno ikionesha upatikanaji maziwa safi na baridi ka matumizi ya kila siku imewekwa kiti cha plastiki cha kijani kwa urahisi wa wateja.

Mashine ya utoaji wa maziwa yenye maandishi mazuri yakiwemo katika rangi za samawati na nyekundu, ikiwa na mtu alievaa sare nyeupe na neti ya nywele akisimama mbele yake. Hali inayodokeza kuwa ni mhudumu wa duka la maziwa. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kisasa biashara ya bidhaa za maziwa, inayotumia teknolojia ya mashine kutoa maziwa safi kwa njia rahisi.

Mashine ya kisasa utoaji wa maziwa "Maziwa ATM" yenye muundo wa kuvutia wa rangi ya samawati na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, wakila majani na maandishi yanayosomeka kama "fresh maziwa". Huku sehemu ya kidigitali ikionyesha teknolojia ya malipo na uingizaji wa kiasi cha maziwa. Mandhari hii inaakisi duka la bidhaa za maziwa linalotumia ubunifu ya teknolojia.

Mashine ya kisasa ya maziwa ATM ina sehemu tatu kuu jokofu lenye chupa za maziwa ya rangi tofauti upande wa kushoto, kitengo cha kutoa maziwa katikati ,na picha za ng'ombe pamoja na miale ya maziwa upande wa kulia .Madhari hii inaakisi duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kusambaza maziwa safi.

Mashine ya kuuza maziwa yenye picha ya mtoto anaekunywa maziwa, ikionesha matumizi ya tekinolojia ya kisasa katika duka la bidhaa za maziwa, kwa ajili ya kutoa huduma salama, haraka na rafiki kw mtumiaji. Mandhari hii inaakisi mabadiliko ya kisasa katika usambazaji wa maziwa safi.

Mtu akitumia mashine ya maziwa "ATM" yenye nembo ya maziwa freshi na maandishi yaliotangaza maziwa yaliyo pashwa moto yanayo patikana kwa haraka likiwa na uwezo wa kuhifazi lita 250 na kutumia umeme. Mashine hio ina skrini ya kidigitali na picha za kuvutia kama za mtoto anaekunywa maziwa.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa yenye maandishi maziwa ATM iliyowekwa nje kwenye eneo la rami ikiwa imepambwa kwa picha za ng'ombe na michoro ya maziwa na ikiwa na sehemu ya kidigitali na eneo la kuchotea maziwa. Mandhari ya nyuma yenye basi lenye rangi angavu na vitu vilivyotawanyika vinaonyesha kuwa mashine hii iko katika eneo lenye shughuli nyingi hali inayodhihirisha jinsi maduka ya bidhaa za maziwa yanavyotumia teknolojia ya ATM.

Watu wakihudumiwa katika kaunta ya duka lililojaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu, huku mwingiliano wa wateja na wahudumu ukionyesha huduma ya moja kwa moja. Ushauri wa kitaalamu na upatikanaji wa bidhaa bora kwa afya, jambo linaloakisi duka la kisasa la maziwa, lenye usambazaji mzuri, usafi wa hali ya juu, na huduma inayolenga mahitaji ya jamii.

Duka la maziwa lenye milango ya samawati na jengo la matofali ya mawe, ambapo mtu aliyevalia vazi la samawati na kilemba cheupe amesimama mlangoni. Mandhari hii inaakisi mazingira ya biashara ya maziwa katika eneo au mji mdogo, ikionyesha upatikanaji wa huduma za maziwa kwa jamii.

Mashine ya maziwa ATM yenye vitengo vitatu vya utoaji wa maziwa, vilivyowekwa ndani ya duka na ausopo. Ikiwa na skrini ya kidijitali, taulo kwa usafi na maandishi, pamoja na vyombo vya kuhifadhi maziwa pembeni. Hali inayodhihirisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika usambazaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, maziwa ATM ikiwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa, mashine hii ina mfumo wa kidigitali kwa miamala na utoaji wa maziwa, pamoja na picha za ng'ombe na maandishi ya kuvutia yanayoashiria ubora wa upatikanaji wa maziwa safi kila siku. Mandhari hii inaakisi matumizi ya teknolojia katika maduka ya bidhaa za maziwa kwa lengo la kuboresha huduma.

Mashine ya utoaji wa maziwa maziwa ya "ATM" iliyowekwa katika eneo la biashara, lenye alama za huduma za kifedha kama m-pesa, na bango jekundu ,huku orodha ya bei ikionyesha gharama ya lita moja, nusu lita na kikombe cha maziwa watu wamesimama mbela mashine wakisubiri kuhudumiwa. Hali inayodhihirisha duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa kwa usambazaji wa maziwa safi kwa njia rahisi.

Mhudumu aliyevalia koti jeupe akimimina kiminika kwenye jagi lenye dutu ya manjano mezani, huku chupa ya manjano na mfuko wa vyakula vikiwa karibu na mtu mwingine akiwasiliana kutoka nje kupitia dirisha lenye rangi ya samawati. Mandhari hii ya ndani yenye usafi na mpangilio mzuri inakizi mazingira ya duka na, cha bidhaa cha maziwa.

Kundi la watu waliokusanyika nje ya duka la maziwa usiku wakiwa karibu na mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa na vyombo vya chuma vya kuhifadhi maziwa vilivyowekwa chini. Maandishi na picha za ng'ombe kwenye bango la duka yanasisitiza asili ya bidhaa huku mabazi ya baadhi ya watu yakionyesha ushiriki wa kijamii hali inayodhihirisha huduma za kisasa za maziwa.

Mashine ya utoaji wa maziwa iliyowekwa ndani ya kibanda kidogo, kikiwa na mapambo ya rangi ya angavu na picha ya jua linalochomoza juu ya vilima vya kijani, pamoja na glasi ya maziwa yenye mirija. Mashine hiyo ina maandishi kama Maziwa ya "ATM" yanayoeleza dhamira ya kutoa maziwa safi, kupitia teknolojia rafiki, huku mtu mmoja kasimama kwa furaha pembeni, hali inayodhihirisha mazingira ya duka la bidhaa za maziwa linalowaunga mkono wakulima.

Mashine ya utoaji wa maziwa, maziwa "ATM", yenye rangi ya samawati ikiwa na maandishi yanayohamasisha unywaji wa maziwa safi na matamu kutoka Kalali kwa bei nafuu. Mashine hii imewekwa ndani ya jengo na ina sehemu ya kuchotea maziwa pamoja na picha za ng'ombe kama ishara ya chanzo cha bidhaa.

Kaunta ya maziwa Atm katika duka dogo la bidhaa za maziwa ambapo mhudumu aliyevalia koti jeupe amesimama tayari kuhudumia wateja. Kaunta imepambwa kwa picha ya ng'ombe na maandishi yanayoonyesha upatikanaji wa maziwa yaliyopashwa moto, mtindi na mala; vyote vikiwa tayari kwa kunywa, pembeni kuna mashine ya vinywaji na bango ikionyesha tofauti ya bidhaa zinazopatikana.

Muhudumu aliyevalia koti la samawati ndani ya duka la maziwa, akichukua na kuweka maziwa kwenye rafu iliyojaa bidhaa, huku mtu mwingine akionekana kwa mbali. Mandhari hii safi na iliyopangwa vizuri inaakisi mazingira ya duka la wazi wa, inayotoa huduma kwa wateja kwa njia ya moja kwa moja, na kuhifadhi bidhaa.

Watu wakiwa kwenye foleni wakihudumiwa na mashine ya kutoa maziwa ambapo, mtu wa mbele anajaza chombo chake. Huku mandhari ya ukuta yenye picha ya ng'ombe wa ukutani, na miale ya jua, ikiashiria biashara ya maziwa. Utaratibu huu unaonyesha mfumo wa kisasa wa usambazaji wa maziwa safi kwa njia ya "ATM", unaolenga usafi na huduma kwa jamii.

Mashine ya utoaji wa maziwa safi iliyopambwa kwa picha ya ng'ombe glasi ya maziwa na mandhari ya kijani pamoja na maandishi ya kuvutia ya maziwa yanayoelezea ubora na unafuu wa bidhaa. Mtu aliyevaa koti la rangi ya samawati akionekana akihidumiwa, hali inayoonyesha matumizi ya teknologia katika bidhaa ya maziwa kwa lengo ya kurahisisha upatikanaji wa maziwa salama.

Kundi la watu walioketi mezani, wakinywa vikombe vyenye maziwa katika hali ya kusherehekea na kushiriki pamoja. Huku mezani kukiwa na vyakula kama mkate. Mandhari ya ndani yenye ukuta wa kijani na kaunta ya jikoni, inaakisi mazingira ya kijamii yanayofaa kwa maduka ya bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa safi, maziwa ya "ATM" iliyopambwa kwa rangi angavu, picha za maziwa yanayomwagika, chupa, glasi, na mwanamke anayekunywa maziwa pamoja na maandishi yanayoeleza ubora na usalama wa bidhaa. Mandhari ya ndani ni sakafu ya vigae na vifaa vya usindikaji kuakisi mazingira ya duka ya bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia kurahisisha upatikanaji wa huduma.

Sehemu ya mbele ya duka la bidhaa za maziwa yanayoitwa maziwa baa likiwa na mabango yenye maandishi ya kuvutia pamoja na picha ya ng'ombe inayoashiria ubora wa bidhaa pembeni ya mlango kuna mabango ya ziada yenye maandishi huku mlango ukiwa wazi na bango lingine maziwa baa likionekana ndani.

Mashine ya kuuza maziwa yenye maandishi maziwa ikiwa imepambwa kwa picha za mtoto na ng'ombe na sehemu ya kutoa maziwa iliyotengenezwa kwa chuma cha pua. Mashine hii imewekwa nje karibu na jengo ikionyesha jitihada za maduka ya bidhaa za maziwa, kutumia teknolojia ya kisasa kusambaza maziwa safi kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa inayoitwa maziwa “ATM” iliyowekwa ndani ya duka ikiwa na maandishi yanayohamasisha matumizi ya maziwa; mashine ina sehemu ya kidijitali na uwazi unaoonyesha vyombo vya kuhifadhi maziwa.

Mashine ya maziwa ya ATM yenye rangi angavu na picha za ng'ombe, ikiwa na maandishi yanayotangaza maziwa yaliyopashwa moto yanayopatikana kwa bei nafuu pamoja na picha ya mtoto anayekunywa maziwa upande wa kulia, hali inayodhihirisha mazingira ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa.

Sehemu ya mbele ya duka ya maziwa ambayo limejikita katika uuzaji wa bidhaa za maziwa kama maziwa freshi, mtindi, chai pamoja na vitafunwa na huduma ya gesi maandishi na michoro ya ng'ombe chupa za maziwa na maziwa yakimwagika kwenye kuta za duka kuonyesha utambulisho wa biashara na msisitizo wa bidhaa za maziwa, huku muundo wa duka ukiwa na lango la chuma na rafu za ndani zikionesha mpangilio wa rejareja unaolenga usafi salama kwa huduma.

Duka la maziwa linaloitwa 'Yustina Maziwa' likiwa na maandishi ya kiswahili yanayoeleza kuwa linauza maziwa freshi na mtindi pamoja na sarafu au alama zinazohusiana na huduma hizo. Duka lina milango ya rangi ya samawati, mitungi ya plastiki na rangi mbalimbali, viti na vifaa vya kupikia huku watu wakiwa wameketi ndani wakihudumiwa.

Duka lenye muundo wa bati lililopambwa kwa bango la matangazo, linaloonesha maziwa safi katika chupa, glasi na mtungi pamoja na vitafunwa. Likitangaza huduma za ''ATM mala'' chini ya kauli mbiu. Jambo hili linaonesha muunganiko wa kifedha, uuzaji wa bidhaa za maziwa katika mazingira ya kijamii.

Sehemu ya mbele ya duka lililopambwa kwa matangazo ya bidhaa na huduma mbalimbali. Mandhari hii inaashiria duka la mtaa linaloweza kutoa bidhaa za maziwa pamoja na huduma nyingine za kijamii na kilimo, kwa njia inayochangia upatikanaji wa lishe bora maendeleo ya kiuchumi kwa jamii.

Kibanda cha biashara ya bidhaa za maziwa na mayai, kikiwa na mabango yenye maandishi "Maziwa Mara", pamoja na picha za glasi za maziwa na ng'ombe, zinazoonyesha upatikanaji wa maziwa safi tayari kwa matumizi na mayai ya jumla. Ndani ya kibanda kuna kontena kubwa jeusi ya kuhifadhi maziwa. Hali inayoonesha mazingira ya duka ya mtaa inayotoa huduma za maziwa.

Vitanda vya ghorofa vilivotengenezwa kwa mbao zilizong’arishwa, vikiwa vimepangwa nje katika eneo linaloonekana kuwa karakana. Au sehemu ya maonesho ya samani, muundo wake unajumuisha migongo na miguu yenye milango ya wima na imekunjwa pembeni huku sehemu za chini zikiwa na mbao za kuweka godoro. Mandhari inaakisi wauzaji wa samani wanaojikita katika utengenezaji wa vitanda.

Meza ya mbao wenye sehemu ya juu laini na rangi ya mwangaza. Huku msingi wake ukiwa umechongwa kwa ustadi wa kisanii, kwa kutumia mikunjo na miundo kuvutia. Mandhari ya karakana inayozunguka samaani, hii inaonyesha kuwa imetengenezwa kwa mikono kwa ubunifu na kwa ujuzi wa hali ya juu.

Kitanda cha mbao kilicho katika hatua ya kuunganisha, kikiwa na rangi ya kawiya inayong'arishwa na sehemu ya kichwa yenye mapambo. Kimeekwa nje juu ya kokoto katika eneo linaloonekana kuwa karakana ya samani. Ambapo samani nyingine na watu wanaofanya kazi pia wanaonekana.

Nyumba ya maonyesho ya samani ikiwa na sofa nyeupe yenye mapambo madogo juu yake, meza ya kahawa na kitengo cha kuhifadhi viti kwenye ndroo nyingi; huku nyuma kukiwa na: vitanda, viti vya mikono na sofa nyingine zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mandhari hii inaakisi mazingira ya wauzaji wa samani wanaotoa chaguo pana la vifaa vya nyumbani kwa ajili ya mapambo.

Duka linalouza samani lililojaa sofa, viti vya mikono, meza za kahawa na mito mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaowezesha wateja kuona na kujaribu mitindo tofauti; mazingira haya ndani yenye mwanga mzuri yanaakisi shughuli za uuzaji wa samani wanaotoa chaguo mbalimbali na za kisasa.

Mandhali ya ndani ya duka la samani ambapo sofa mbili za kahawia na meza ya mbao ya kahawia imepangwa mbele huku bango la matangazo likiwa juu ya moja ya sofa. Nyuma kuna vitanda, meza za chakula, viti na samani nyingine zilizopangwa kwa mpangilio ndani ya jengo lenye nguzo nyeupe na mwangaza wa dali. Hali inayodhihirisha mazingira ya uuzaji wa samani wanaoonyesha ubora aina mbalimbali.

Madhari ya duka la samani likiwa na mpangilio wa sebule ya kisasa ikijumuisha na sofa la kijivu, lenya sehemu za kupumzika, kiti cha mkono, kinacholingana na mito ya mapambo ya kijeometri, meza mbili za kahawa za mbao zenye miguu ya chuma, na zulia lenye muundo wa kupendeza. Madhari ya nyuma inaonyesha kabati, taa, maua na sanaa ya ukutani, huku mwanga wa siri ukiiingia kupitia madirisha makubwa.

Ukumbi wa maonyesho ya samani uliyojaa sofa, viti vya mikono na makochi ya muundo na rangi mbalimbali kama samawati ya giza na kijivu vyote vikiwa vimepangwa kwa safu chini ya dari ya chuma yenye taa. Hali inayoridhiririsha mazingira ya biashara ya samani yanayotoa chaguo pana kwa wateja wanaotafuta mapambo ya ndani ya nyumba au ya ofisi.

Chumba cha mikutano kilichopambwa kwa samani za kisasa za ofisini, kikiwa na viti vyeusi vya mgongo mrefu, vilivyowekwa kuzunguka meza za mbao, kuta za vioo na kizima moto cha ukutani. Hali inayodhihirisha mpangilio wa kitaalamu na mazingira salama ya kazi. Mandhari hii inafaa kwa uuzaji wa samani, kuonyesha ubora wa viti na meza, vinavyochanganya starehe.

Kiti cha mbao chenye muundo wa kisasa na mto wa kukalia na wa mgongoni uliofungwa kwaa kitambaa cha manjano hafifu, kikiwa ndani ya mazingira yanayofanana na duka au maonyesho ya bidhaa. Muundo wa kiti unaonyesha ubunifu wa userema unaochangia uimara wa mbao na faraja ya mito; hali inayofaa kwa uuzaji wa samani.

Kundi la vijana ndani ya karakana ya useremala, ambapo mmoja anasawazisha mbao kwa kutumia mashine ya mkono juu ya benchi la kazi, huku wengine wakifuatilia kwa makini. Mazingira ya karakana yanafanana na ya wauzaji wa samani, wanaojihusisha na utengenezaji wa samani kwa njia ya kitaalamu.

Sebule yenye mpangilie wa kuvutia ukiwa na masofa mawili ya kijivu zinazoweza kuogemea meza kubwa ya kahawa ya mbao katikati, zulia la kupendezesha chini pamoja na mapambo ya ukutani, taa sakafuni, meza ya pembeni yenye vitabu na mimea. Mandhari hii inaakisi mazingira ya uuzaji wa samani wanao wasilisha bidhaa zao kwa ubunifu.

Eneo la maonyesho ya samani likiwa na kitengo cha mbao chenye rafu na sehemu mbalimbali za kuhifadhi, kilichotengenezwa kwa ustadi wa matumizi ya kueka runinga, vitabu au mapambo ya ndani. Nyuma yake kuna sofa na viti vya kupumzikia vya mitindo na rangi tofauti, vyote vikiwa ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya samawati na sakafu ya vigae vikionyesha mazingira ya uuzaji wa samani.

Sofa la kisasa lenye kitambaa cha kijivu na muundo wa matuta likiwa na sehemu ya kupumzikia upande wa kushoto na matakia matatu ya mapambo mawili ya njano na moja lenye muundo wa rangi mbalimbali limewekwa nje juu ya udongo karibu na barabara.

Duka la samani lenye uso wa vioo vikubwa na mpangilio wa kuvutia wa sofa, viti na meza vya kahawia ndani na nje ya duka huku bango likisisitiza dhamira ya kutoa samani bora kwa bei nafuu. Mandhari ya duka huakisi biashara ya kisasa ya samani inayolenga wateja wanaotafuta mapambo ya ndani ya nyumba.

Sofa ya kisasa ya rangi yenye vitambaa vya kuvutia na mito mikubwa mitano yenye mapambo ya michoro ikiwa sehemu ya maonyesho ya samani ambapo viti na makochi yameundwa na rangi mbalimbali yanaizunguka. Mandhari ya ukuta mweupe wenye mistari ya mngao na mistari miekundu huongeza mvuto wa kibiashara, hali inayodhihirisha duka la samani linalolenga wateja wanaotafuta bidhaa bora.

Safu ya masofa laini za kijivu zilizopangwa kwa muundo wa kuvutia wa migongo na mikono iliyochorwa kwa ustadi zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la maonyesho ya samani, kila sofa imewekwa mito ya rangi ya chungwa na njano zinazotoa mvuto wa rangi na kuongeza uzuri wa mazingira, sakafu ina vigae vyenye muundo wa mawimbi ya kijivu huku samani nyingine za mbao kama kabati na meza zikiwa nyuma.

Viti wiwili vya mbao vya kuzunguka vilivyotengenezwa kwa ustadi vikiwa na mikunjo ya kuvutia kwenye sehemu za mikono na muundo wa mbao uliopangwa vizuri kwenye kiti na sehemu ya mgongo. Viti hivyo vimepolishiwa kwa ubora vikiwa ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae na samani nyingine za mbao nyuma, ikionyesha ubunifu wa uuzaji wa samani unaolenga kutoa bidhaa za mapumziko zenye mvuto.

Duka la samani lenye bango kubwa la kuvutia lenye maandishi mekundu na meupe pamoja na picha za sofa na viti huku mbele ya duka zikiwa zimepangwa sofa, viti vya mikono na mirundo ya magodoro yaliyofungashwa kwa plastiki. Mandhari ya wazi yenye lango la chuma na vifaa vya ujenzi pembeni huakisi biashara ya samani inayotoa bidhaa za mapambo ya ndani kwa ubora.

Mhudumu wa hoteli akimkabidhi mteja sahani ya chakula kwa heshima na tabasamu huku wakitazamana kwa staha. Katika mazingira ya ndani ni kaunta ya mbao na viti vya wageni hali inayodhihirisha huduma ya chakula iliyojaa ukarimu safi na ufanisi na kuakisi hoteli inayojali mahitaji ya wateja kwa njia ya kitaalamu.

Wahudumu wa hoteli waliovaa mavazi rasmi ya upishi wakiwa katika eneo la kula chakula, ambapo mpishi mkuu aliye katikati amevaa koti jeupe na kofia ndefu ya mpishi, huku akibeba sahani yenye chakula kilichopambwa kitaalamu na wahudumu wawili pembeni wakiwa na sahani zenye matunda na mboga zenye rangi angavu; mandhari hii inaakisi mazingira ya hoteli ya kisasa.

Sehemu ya mapokezi ndani ya hotel yenye thamani za kisasa kama meza za mviringo na viti vyenye mito ya rangi nyekundu na pamoja na zuria lenye michoro ya rangi angavu. Watu watatu wanaonekana wakijishughulisha mwanamke aliye na begi kubwa ya ununuzi, mvulana aliyevaa fulana ya samawati akichunguza begi la rangi ya chungwa.

Mandhari ya ndani ya hoteli yenye mapambo ya kitamaduni ya kiafrika ikiwa na kuta zilizojaa michoro ya kijiometri na viwango vinavyowekwa kwenye fremu. Viti vyenye muundo wa ngozi ya chui, meza zilizopambwa kwa vitambaa vyeupe vilivyopangwa kwa umbo la pembe tatu, glasi na vifaa vya kulia chakula pamoja na mimea ya ndani na wageni waliovaa mavazi ya kitamaduni.

Madhari ya ndani ya hoteli ya kisasa yenye mapambo ya kuvutia, kama nguzo ndefu, taa za kuning'inia na madirisha makubwa mrefu yanayoruhusu mwanga wa asili. Huku viti vya kukalia vikiwa na mito ya mapambo na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na glasi, vikaratasi na mapambo madogo. Watu kadhaa wanaonekana kufurahia huduma katika eneo la chakula.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli ambapo mteja aliyevaa shati jekundu lwenye maua anahudumiwa na wahudumu wawili waliovaa sare nyeupe zenye mikwaruzo ya rangi nyekundu kaunti ina mapambo ya chuma na dhahabu, huku ukuta wa nyuma ukiwa na vyeti vilivyowekwa kwenye fremu na picha ya mtu maarufu, na mandhari ya jumla yenye rangi nyekundu, ikionesha mazingira ya kitaalamu na ya kuvutia yanayolenga kutoa huduma bora kwa wageni.

Kundi la watu sita, walioketi kwenye meza mbili zilizounganishwa ndani ya hoteli, wakifurahia chakula na mazungumzo ya kijamii katika mazingira ya kupendeza. Viti vya upande mmoja vya kawaida, huku upande wa pili kukiwa na benchi refu la manjano, lililowekwa kando ya ukuta na madirisha makubwa yenye mapazia meupe ya mwanga wa asili kuingia.

Banda la soko lenye mpangilio mzuri wa mbogamboga safi kama vile; nyanya nyekundu, karoti za rangi ya chungwa, pilipili, mboga za kijani, vitunguu na mboga za majani hali inayodhihirisha mazingira ya duka la kijumuiya linalotoa mazao ya kilimo kwa matumizi ya kila siku likihamasisha ulaji wa chakula chenye afya nakuonyesha utajiri wa kilimo katika soko.

Banda la soko lenye mazao safi ya chakula ambapo mtu aliyevalia shati jeupe anashika mfuko mwekundu wenye mboga za majani akihudumiwa na mfanyabiashara. Nyuma yao kuna ndizi zinaning`inizwa na rafu zinazojaa nyanya, viazi na mboga nyingine. Hali inayodhihirisha mazingira hai ya soko la jamii.

Banda la kibiashara ndani ya soko la maonyesho ya bidhaa iliyokuwa imejaa bidhaa mbalimbali zenye vifungashio vya kuvutia kama chupa, masanduku na paketi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na kuta. Huku watu wakisimama wakichagua na kujadiliana kuhusu bidhaa hizo. Bango la juu linaloashiria jina la kampuni na mazingira haya yanayoakisi soko la kisasa linalotoa fursa ya kutangaza.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika soko la wazi ambapo magunia makubwa yaliyojaa nafaka na kunde kama: mchele, maharage, mahindi, ulezi; yamepangwa kwa safu wazi na baadhi yakiwa na chapa, huku watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wakiendelea na shughuli za ununuzi na uuzaji chini ya miamvuli inayotoa kivuli.

Banda la maonyesho au kipande cha soko, ambapo watu wanashiriki katika shughuli za biashara, huku bidhaa mbalimbali kama vifaa vya jikoni, matunda na bidhaa zilizofungashwa, zikiwa zimepangwa kwenye rafu na kaunta. Muuzaji ameketi nyuma ya kaunta akizungumza na mgeni na mandhari ya nyuma inaonyesha mabanda mengine na watu zaidi, hali inayodhihirisha mazingira ya soko.

Banda la sokoni lililojaa bidhaa mbalimbali za urembo na vipodozi, kama manukato losheni na vifaa vya kujitunza binafsi, vyote vikawa vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia na rangi ya angavu; huku watu wakikusanyika wakichunguza na kununua bidhaa hizo. Mandhari ya mabango na mwangaza mkali, huakisi mazingira ya soko la kisasa lenye shughuli nyingi za kibiashara.

Soko la wazi lenye uhai ambapo watu wamekusanyika chini ya myamvuli mikubwa myekundu wakichagua matunda na mbogamboga zilizopangwa kwenye vikapu na masanduku. Mandhari ya nyuma inaonyesha samani za mbao na mtu aliyeketi kwa mbali. Hali inayodhihirisha mazingira ya kijamii ya biashara ya kila siku ambapo bidhaa safi huuzwa moja kwa moja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi wakati wa jioni ambapo wauuzaji na wananunuzi wamejaa wakizungukwa na bidhaa mbalimbali hasa mboga kama vitunguu na majani, mboga zilizopangwa kwenye ndoo na vyombo vya plastiki watu wamevaa mavazi ya kisasa na ya kitamaduni na eneo limeangaziwa kwa taa za bandia.

Duka la vifaa vya taa na umeme iliyopangwa kwa ustadi, ambapo kuta nyekundu zimepambwa na taa za ukutani dari, meza na mapambo ya kuning'inia zenye rangi mbalimbali; huku muuzaji akiwa nyuma ya kaunta iliyojaa taa za mezani. Mandhari hii inaonyesha soko la kisasa lenye bidhaa nyingi za mwangaza zilizopangwa kwa mvuto na urahisi wa kuchagua.

Muuzaji wa sokoni akiuza nyanya zilizopangwa kwa wingi kwenye meza huku karatasi za bei zikionyesha vipimo tofauti vya mauzo hali inayodhihirisha matumizi ya vipimo mchanganyiko katika biashara ya mazao ya chakula. Mandhari ya nyuma inaonyesha bidhaa na mavazi mbalimbali ikionyesha mazingira ya soko yenye shughuli nyingi na chaguo pana kwa wateja.

Mtaa wa kibiashara wenye maduka ya huduma za fedha, kwa njia ya simu kama M-PESA pamoja na maduka ya vifaa vya simu vinavyotoa huduma za ukarabati, kufunga simu, kuuza chaja: spika, kadi za kumbukumbu na nyaya. Watu wanatembea kwenye barabara ya mawe, huku mandhari ikionyesha shughuli nyingi za kila siku.

Jengo la kisasa la ununuzi lenye ghorofa kadhaa ambapo maduka mbalimbali yamepangwa kwenye sakafu na watu wanaonekana wakifanya manunuzi, muundo wa jengo una baraza wazi na vizuizi vinavyowezesha kuona shughuli za sakafu tofauti.

Duka la nguo la kisasa ndani ya jengo la ununuzi likiwa na vioo vikubwa, mwangaza wa kuvutia na mpangilio mzuri wa mashati, suruali na jaketi kwenye mabega. Huku mabango mekundu yakitangaza ofa maalum. Sakafu ya vigae inayong'aa inaendelea hadi koridoni mwa duka ikiakisi mazingira safi na ya kuvutia.

Sehemu ya duka ya mavazi ndani ya jengo la kibiashara, ambapo makoti ya kiume na ya rangi na mitindo mbalimbali kama: manjano, samawati ya madoa, pinki, nyekundu na ya kijivu yenye mistari; yamepangwa kwa safu kwenye mavamiaji, hali inayodhihirisha mpangilio wa kuvutia na wingi wa chaguo kwa wateja wanaofuata mavazi ya kisasa.

Meza ya maonyesho ndani ya jengo la kibiashara ambapo mashati ya kiume ya rangi na miundo mbalimbali iiwemo mistari na rangi tambarare. Huku bango jekundu likitangaza punguzo la bei ili kuvutia wateja wanaotafuta mavazi ya bei nafuu, katika mazingira ya duka kubwa la rejareja lenye mpangilio wa kuvutia

Korido la duka kubwa la rejareja lenye rafu lililopangwa kwa bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani au chakula vikiwa na vifurushi vya rangi tofauti, vinavyoashiria mpangilio wa kibiashara.

Mteja akiwa ndani ya duka la rejareja katika boda ya vinywaji akivu tololi jekundu. Huku akichunguza chupa mbalimbali za divai na vileo vilivyo kupangwa kwenye rafu. Mandhari ya nyuma inaonyesha mpangilio wa bidhaa na kiti chekundu. Hali inayodhihirisha mazingira ya kisasa ununuzi ambapo wateja bidhaa kwa uhuru.

Sehemu ya ndani la duka kubwa na rejareja, ambapo vinywaji vya aina mbalimbali kama juisi za machungwa na vinywaji vya matunda vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu vifungashio vyenye rangi ya angavu vikionekana kwa uwazi chini ya mwangaza wa ndani; hali inayodhihirisha mazingira ya kisasa ya ununuzi, yenye usafi, urahisi wa kuchagua bidhaa na utoaji wa huduma bora.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye kaunta za malipo, zilizo na kompyuta mpakato na mashine za fedha, huku wateja na wahudumu wakihudumiwa katika mazingira yaliyojaa bidhaa mbalimbali kwenye rafu. Vifungashio vya bidhaa vimepangwa kwa wazi sehemu ya mbele na mabango ya matangazo yamewekwa karibu na kaunta, taa za dari zinatoa mwanga mkali unaoangaza eneo lote.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja lenye rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji kama makopo, chupa za mafuta na viungo na maboksi ya vinywaji sakafuni kwa nyuma kuna kaunta nyekundu yenye kompyuta mpakato ikionyesha eneo la malipo au huduma kwa wateja hali unaoonyesha mpangilio wa kisasa wa duka la rejareja linalotoa bidhaa kwa matumizi ya kila siku.

Mteja yupo ndani ya duka la kisasa la reja reja akiwa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi akivuta kikapu cha ununuzi chenye magurudumu katikati ya korido, yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna mikate na vitafunwa, na upande wa kulia kuna bidhaa za kusafisha kama makopo na boksi. Mandhari yenye mwanga wa kutosha na wateja wengine wanaonekana nyuma inaonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Mteja akitumia mashine ya kujihudumia katika duka la rejareja akichanganua nanasi kupitia skrini ya kidigitali, huku mabango yakieleza kuwa kaunta hiyo ni ya haraka kwa bidhaa zisizozidi kumi, mandhari hii inaakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika mazingira ya rejareja ili kuongeza kasi ya manunuzi.

Korido ya ndani ya duka la rejareja yenye mpangilio safi na mwangaza wa kutosha ,ambapo upande mmoja kuna viti vya plastiki vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwa safu na upande mwingine kuna baiskeli zilizofungwa sehemu ya plastiki pamoja na chombo cha chuma kilichojaa mipira ya michezo. Mbele kuna kikapu chekundu cha ununuzi kinachoachwa sakafuni huku rafu za bidhaa na bango likionekana kwa nyuma.